Rais wa jamuhuri wa Kenya akiwa na, naibu mkuu wa bunge, anaweza kumtembelesha, ili kumwonesha, katika eneo la Kenya ambalo ziko, katika hali hio.

Mwanahuduma huyu anaweza kuchukua mapenzi kwa mwanadamu ili kuweza kuichukua na kuhifadhi mimea za mwanadamu huyu kwa kuitumia mimea.

Katika eneo hili tunaweza kuona watu wakikaa chini, kwa utulivu wakingoja mechi kuanza ili huhutubia mashindano baina ya macity na asenali hao.

Wachezaji hawa wanaweza kufanya zoezi ilikumarisha kiteknologia yao ilikuifanyia ilikuweza kuishinda katika mchezo mkubwa ambalo limeweza kushi....

Kinara wa O.D.M awaeze kuzuru maeneo hili la watu walio mkataa, na kumkataa kabisa.

Katika eneo hili unaweza kumpata mzee ambaye ameketi kando la njia amabye anaiongoja huduma ili kupata matibabu au kupata usaidizi wake.

Mtaafu rais aliweza kumwongelesha jaji mkuu wa Kenya kuwa.. kando yake kuna kijibuilding kubwa ambayo ilijengwa na nguvu. Bwana rais anamwongelesha jaji huyu.

Naibu Rais Bwana Kithure Kindiki ameweza kusimama mbele ya jighorofa ambalo imeweza kuandikwa department of immigration services passport control office .Yeye na katika kando yake amesimama polisi na mtu ambaye amevaa barakoa na ameshika kigazeti.

Watu hawa wameweza kuja kupata huduma wa kuzaa hili kufanya kuendelea na mahitaji yao kama binadamu, wameweza kuhimiza hapa kama huduma kupata maboresha yao iwe rahisi.

Ni katika eneo au hospitali hii, tunaeza kuwapata watu wengi ili wameweze kukaa chini na kuongoja laini katika shuguli ya kuendelea na mgomo wa watu wengi.

Kituo hiki ni kituo ambacho mtu anaweza kupata kukata ticketi ambacho ticketi hiyo inawezasha kusafiri kutoka Nchi moja hadi Nchi nyingine na watu wameweza kuketi kwenye viti wakingoja laini kuisha.

Watu wamekuja kwa wingi, ili, kupata, mazao yao kama binadamu, wamekuja hapa kupata chanjo ili kuweza kuwazuia, kupata magonjwa, wameeza pia kuvaa vibarakoa ambayo inaweza kuizuia au kujikinga kimwili.

Pikipiki hili inaweza kuisafirisha posta katika eneo mbalimbali, teknolojia ya kisasa ambayo imeweza kusafirisha au kufanya mtu apate kibarua chake kwa haraka.

Kituo hiki ni kituo cha Huduma center, mahali ambapo tunaweza kupata vifaa na kuweza kusaidia kwenye huduma lolote ambayo mtu angeteka kusaidiwa.

Watu wamekuja kwa nambari kubwa ili kupata haki zao kama binadamu wamekuja ili kupata mazao yao kama binadamu kama vile kupata chakula ambavyo wanastahili kula.

Tunaweza kushuhudia kwa watu hawa wanaweza kusherekea kwa kupita kwa michezo ya iliweza kushinda na tunaambiwa kuwa watu hawa wanasherekea kwa furaha.

Hapa tunaeza kumpata mtu huyu akiwa na wamama wawili ambaye amejichora kwa maisha kuwa, anashudua wanariadha wakicheza ambao amejichora kama falgi yetu ya Kenya, katika macho yake.

Mustaafu Uhuru Kenyata anaweza kuipata uongozi wake na jaji mkuu wa Kenya na kuweza kuhifadhi ili kuchunga na kuimiliki Kenya.

Mwanariadha huyu aliweza kushinda kwa kuruka kilomita kubwa ili kuweza kushinda katika uchezaji.

Naibu mstaafu Sonko ameweza kukusanya watu ili kuzungumza mambo yanayowinda Nairobi kama vile timu ya Nairobi ambayo imeandikwa kwa shati zao, ili waweze kuangalia na kuunda vitu ambazo zinaweza kuwinda Nairobi.

Watu hawa ambao wameshiriki katika mchezo wa riadha wamesherehekea kwa kuwa timu yao imeshinda kwa kucheza kandanda.

Katika huduma hili la Kenya, watu wanaweza kupata masaidizi katika huduma na wanaweza kuchukua matokeo zao ili kusaidiwa.

Wachezaji hawa wa kandanda wamejitayarisha ili mchezo wao kuweza kuanza, wamejitayaridha kwa hamu na ghamu pia wanaoshiriki kwa mchezo huu wanasubiri kwa hamu na ghamu ili mpira huu udunde.

Wachezaji hao wanafanya itakavyo ili kuepuka washinde. Tunaona katika eneo hili wachezaji wanafanya itakavyo ili kuchukua kikombe katika eneo hili.

Watu wameweza kukuja kwa nambari kubwa ili kushuhudia michezo ya kadanda ambayo inaweza kuchezwa katika eneo hili, na watu wamekuja kwao.

Watu hawa waliweza kupanga laini ili kuhudumiwa na Huduma Kenya . Wahudumu hao waliweza kusaidia watu ili kuhudumiwa au kupata maelezo mengi.

Wachezaji hawa wako katika uwanja, wakingoja timu zingine ianze kucheza, wachezaji hawa, ni wachezaji wa K.D.F, waxhezaji bora nao wanacheza timu hio.

Jaji mkuu Martha Koome ameweza kusimama mbele na kuongelesha watu.

Michezo hii inafanyika katika uwanja hii na kuna watazamaji ambao wanatazama michezo ambayo inaendelea katika uwanja huu . Mchezo hii ni mchezo wa mpira wa rugby na pia watu wanaburudika wakiona michezo hii ikiendelea uwanjani.

Unaweza kumpata binti huyu ambaye ame pata ambrella la Mama Miradi Millicent Omanga aliekuwa ana omba Women Rep katika kaunti hili.

Madaktari wameweza kukuja na kadi za NHIF ili kusaidia binadamu atakapo enda hospitalini bila kuwa na pesa. Kadi hii ya NHIF inaweza kumsaidia binadamu kulipa fedha za dawa ambazo alivyo leta kutoka hospitalini.

Rais William Samoei Ruto ameweza kuishuhudia mchezo baina ya Kenya police na Kenya sharks. Kando yake amekaa naibu kinara wa ODM, Raila Odinga pia yeye anashuhudia kitendo hiki.

Kadi za jamhuri ya Kenya, au Id zimeweza kuzitengeneza kwa teknolojia ya kisasa, na zinaweza kuchukua mda mfupi ili kufika.

Polisi katika eneo hili. Tunaweza kuona polisi ambaye wametumwa wana trakilishi yao ili kuhudumia watu au kuona kesi ambayo iliweza kufanyika huko.

Mstaafu Naibu mkuu Bwana Rigathi Gachagua ameweza kuzuru eneo hili kisha kuunda huduma yake ya kibinafsi. Kando yake kumejaa umati wa watu ambao wanashuhudia ugavi huu.

Ni takataka ambazo watu huweza kurusha kando ya barabara, na huweza kusababisha magonjwa kama vile kuleta malaria kwa mwili ya binadamu na kusababisha maafa mingi.

Tunaweza kuona kuwa wachezaji hawa wanasheherekea kwa kushinda mechi yao ilikuipata matokeo yao kuwa ni washindi katika eneo hili.

Watu hawa wameweza kushuhudia mchezo ambao waliweza kushiriki na waliweza kushinda na sasa wamesherehekea kwa sababu timu ambayo waliweza kushangilia wameshinda.

Katika eneo hili tunaweza kuwapata watu wengi wakisherehekea mechi ambalo limeweza kuidunda katika eneo hili na limeweza kuwashindilia wa,,,,,

Mafuriko ambayo imeweza kusambaa na kufanya barabara kubomoka, na kufanya mahitaji za watu zikwame.

Wachezaji hawa wanaweza kufanya zoezi ili kucheza mpira wao wa kandanda kuimarika katika eneo hili. Wachezaji hawa wanafanya itakalo ili kuzuru au kufanya maelekeo yao iwe rahisi.

Mtu huyu ambaye ameweza kushuhudia mchezo wa kandanda wa Tusker ambao umeweza kushinda na kuleta kikombe katika eneo hili.

Mpira ambao uliweza kuchezwa hapa uliweza kusababisha kwa kuitwa watu wengi. Mpira ulipoisha wanakandanda wengi waliweza kushuhudia au kuimaliza kandanda hii.

Mifereji za maji ambazo ziliwezwa kupasuka na kusababisha maji kujaa katika eneo hili, maji haya yanweza kuleta magonjwa kama vile mbu wanaweza kuja na kutegea mayai, juu ya maji mahali hapa.

Watu wameweza kukuja kwa wingi ili kuhudumiwa na watu wa serikali ili kujua nambari ya watu walio katika jiji letu la Kenya. Kenya lina watu wengi na pia huduma hii imeweza kutumwa na serikali ili kujua nambari ya watu walio katika nchi yetu ya Kenya.

Wachezaji hao wa voliboli wameweza kuchukuliwa katika eneo lingine ili kuishindana na nchi zingine na kuweza kuileta medali na fedha katika nchi zetu za ke...

Mchezo hii inaendelea katika uwanja hii na mchezo huu ni mchezo wa kuruka na wakati unaruka unaweza kuwa mshindi. Na kuna watazamaji ambao wanatazama mchezo hii ikiendelea.

Kinara mkubwa wa ODM Raila Odinga anaweza kuhudumia kuhudumu watu ili kumpa kura ili aweze kuweza kuilinda kura hizi za ODM .

Wachezaji hawa wameweza kujitayarisha ili kucheza michezo yao baina ya wachezaji wengine na wameweza kuunga na kujitayarisha.

Rais wa Kenya ameweza kuwasalimia watu ili kuweza kufanya watu kuwa wasipotakikana waeze kuongea kwa jinsi zao.

Wahudumu wa afya wameweza kuhimiza watu, ili, kujikinga kwa magonjwa, au, kuivaa barakoa ili kuzuia, magonjwa kama vile korona, kuzuia.